Mngonjwa akiwa ameleswa kwenye kitanda cha hospitali na mtaalamu wa afya aliyevaa vazi kamili ya kujinga akimtumia mngonjwa huyu. Kuna vifaa vya matibabu na skrini za kufwatiliaji zinaonekana nyuma ya kitanda, hali inaashiria mazingira ya matibabu.

Ndani ya maabara au duka la dawa ambapo watu wawili wakiwa wamevaa nguo nyeupe kama madakatari au wafamasia wanafanya kazi. Mmoja yuko karibu na dirisha akifanya kitu na mwengine ameketi kwenye meza akichunguza nyaraka.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa na mask ya oksijeni. Karibu naye kuna mhudumu wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga akimhudumia mgonjwa. Kwenye ukuta kuna kifaa cha kuangalia ishara muhimu ya mgonjwa. Mandhari yanaashiria mazingira ua matibabu au wodi ya wagonjwa.

Mgonjwa akiwa amelala kitandani hospitalini amefunikwa na blanketi ya buluu. Mtu moja ambayo huenda ni daktari au nesi amevalia mavazi kamili ya kujikinga na anonekana akimhudumia mgonjwa. Kuna vifaa mbalimbali ya matibabu na mashine ya kufuatilia hali ya ya mgonjwa karibu na kitanda.

Mwanamke mzima, akiwa ameketi kitandani na mtoto mdogo, wote wakiwa ndani ya chandarua cha blue . Hii huashiria umuhimu wa kujikinga na mbu katika maeneo kama Kenya, ambapo Malaria ni tishio. Wote wawili wanaonekana wametulia, wakitoa hisia ya usalama na utunzaji.

Eneo la mkusanyiko wa watu. Upande wa kushoto kuna watu wengi wamekusanyika karibu na eneo lililofungwa, labda ni umati wa watu wanasubiri au wanahudhuria tukio. Katikati yao kuna fremu ya chuma au kizuizi cheupe kinachofanana na mlango.

Lori nyeupe kubwa ambalo linaonekana kama kliniki ya rununu au kituo cha matibabu. Ina ishara ya msalaba wa buluu ikionyesha huduma za afya. Kuna picha pia kwenye upande wa lori. Ipo kwenye barabara ikiashiria inaweza kusafiri kutoa huduma.

Kliniki ya rununu nyeupe, ikiwa na maandishi upande wake. Wataalamu wawili wa afya, wamekaa kwenye meza ndogo, nje ya kliniki, wakihudumia mgonjwa mmoja. Kliniki yaonekana kuwa imepigwa kambi kwenye eneo la wazi, likitoa huduma za afya mashinani.

Kliniki ya rununu nyeupe ikiwa na maandishi upande wake. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari baadhi yao wakiwa wamevalia sare za matibabu na wengine wakiwa wanangojea huduma. Inaonekana kama kliniki hiyo inatoa huduma za afya mashinani.

Mwanaume mmoja aliyevaa suti akisalimiana na kundi la wanawake ambao wengi wao wamevaa sare za buluu na manjano. Watu wote wanaonekana kutabasamu na kuwa na furaha ikionyesha mazingira ya kirafiki na sherehe. Yaweza kuwa tukio la kijamii au mkutano ambapo kiongozi au mashuhuri anawasalimia wanajamii.

Picha ya karibu sana ya meno hasa meno ya mbele ya juu. Meno haya yaonekana kuwa na matatizo au kutengenezwa na meno mawili ya katikati yaonekana kuwa na pengo au yameharibika. Kulia juu kuna nembo yenye neno Maki labda ya daktari wa meno au kliniki ya meno.

Kinywa wazi cha mtu ambapo brashi ya meno ya umeme enye rangi nyeupe yaonekana yakisafisha rangi ya meno ya juu. Meno yaonekana nyeupe na safi, yaashiria kama mchakato wa usafi wa meno unaoendelea ambapo mtu anaonyesha tabasamu kwa meno meupe.

Sehemu ya uso wa mtu mwenye ngozi nyeusi hasa mdomo na pua. Mtu huyo anatabasamu akionyesha meno meupe na safi. Picha hii huashiria karibu sana na inaonekana kama picha ya hisa kutokana na maandishi yaliyoko hapo chini.

Mtu labda daktari wa meno amevaa glavu ya bluu na shati la zambarau akishikilia eks-rei ya meno. Eks-rei hiyo yaashiria picha kamili ya meno na taya. Mtu huyo aonekana akitumia kifaa kidogo kinachofanana na kalamu, kuelekeza kitu kwenye eks-rei hiyo. Mandhari nyuma ni hafifu yaonekana kama mazingira ya ofisi ya daktari.

Tabasamu la mwanamke likionyesha mdomo wake na meno meupe sana. Ana midomo iliyopakwa rangi nyekundu, iliyokolea, inayoongeza uzuri wa tabasamu lake. Ngozi yake yaonekana yenye afya na unyevu labda imepakwa mafuta kidogo na baadhi ya matone ya maji au unyevu waonekana shingoni mwake.

Mgonjwa wa kiume akipatiwa matibabu ya meno. Mikono ya daktari au msaidizi ikiwa imevaa glavu nyeusi, yaonekana ikishika mdomo wa mgonjwa na kutumia kifaa cha meno. Mgonjwa anaonekana akiwa amefumbua mdomo wake, na meno yake yaonekana wazi.

Mikono ya mtu ikishikilia kompyuta kibao inayoonyesha picha ya x-ray ya meno. Kucha za mikono hio yamepakwa rangi nyekundu. Nyuma yake kidogo inaonekana daktari wa meno akiwa amekaa karibu na mgonjwa kwenye kiti cha meno, ikionyesha mazingira ya kliniki ya meno ambapo teknolojia inatumika kwa uchunguzi.

Meno ya binadamu yakiwa meupe na yenye afya. Brashi au kifaa kidogo cha rangi ya buluu na njano, kinaonekana kikipaka kitu kwenye moja ya meno, labda dawa ya meno ya kungarisha au matibabu mengine ya meno, yaashiria kwa utaratibu wa kutunza meno.

Seti ya zana za meno zikiwa zimewekwa juu ya sehemu ya rangi ya zambarau. Zana hizi ni pamoja na kioo cha meno, vipini na vyombo vingine vinavyotumika katika uchunguzi wa matibabu ya meno. Zana hizo zaonekana kuwa safi na zinang'aa. Vinaashiria kuwa ni mpya au vimetunzwa vizuri.

Wanajeshi au maafisa wa usalama wakiwa kwenye pikipiki mbili. Kila pikipiki, yaonekana kubeba watu wawili au watatu, na wale walio nyuma waonekana kushika bunduki .Wote wamevalia mavazi ya kijeshi, ikiwemo helmeti na vifaa vya kinga. Mazingira yaonekana kuwa sehemu ya wazi.

Eneo la tukio la moto mkubwa ambao miale ya moto na moshi mzito mweusi limetanda. Watu kadhaa wamevaa sare zinazoashiria shirika ya huduma ya dharura labda msalaba mwekundu au wazima moto huonekana wamesimama mbele ya moto huo wakikabiliana na hali hiyo.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa. Maji ya kahawia yaliyochafuka yafunika barabara yakifikia magoti au mapaja ya watu. Watu watatu waonekana wakisaidiana kupita kwenye maji haya. Mwanamke mmoja aonekana akishikiliwa na wanaume wawili upande wake, labda wakimsaidia kupita eneo hili lenye hatari.

Mwanaume mmoja ambaye aonekana kuwa afisa wa zimamoto, akiwa amevaa sare kamili ya zimamoto. Sare hiyo inajumuisha kofia ngumu ya manjano, koti na suruali ya rangi ya kahawia na buti nzito. Amesimama mbele ya gari ya zimamoto, yenye rangi nyekundu na mistari ya njano, huku akiashiria kofia ndogo au kifaa kingine mkononi.

Wazima moto watatu wakiwa katika mavazi yao kamili ya kazi wakiwemo kofia ngumu za bluu au njano na suti ya kujikinga . Wawili wamesimama mbele mmoja akiwa ameshika kifaa kinachooekana kama bomba la maji na mwingine ameshika kitu kingine. Mwingine ameinama chini akifanya kitu.

Kundi la watu waliokusanyika nje labda katika mazingira ya vijijini au kame. Mbele upande wa kulia kuna mwanamke akitabasamu. Amevaa nguo zenye rangi za kiafrika labda za kimasai au jamii nyingine ya wafugaji wa Kenya. Upande wa kushoto, watu wengine wanaonekana wakiandika kwenye karatasi.

Kundi la wahudumu wa afya wakiwa wamevalia sare nyekundu na barakoa wakiandaa kufanya shughuli za matibabu karibu na ndege inayosomeka kuwa ya huduma wa ambulansi wa anga. Inaonekana kama wanajiandaa kusafirisha mgonjwa au kufanya matibabu kwa njia ya anga.

Eneo la nje labda kijijini, ambapo udongo wa rangi ya kahawia waonekana wazi. Katikati kuna mwanaume, aliyesimama akionekana kuangalia kondoo au mbuzi kadhaa weupe, waliotawanyika shambani. Nyuma ya mwanaume huyu na wanyama, kuna miti inayoonekana.

Eneo lililofurika na watu wakitembea au kusimama kwenye maji mengi. Baadhi ya watu wanaonekana wakijaribu kupita kwenye mafuriko hayo. Nyuma kuna majengo na hali inaonekana kuwa ngumu kutokana na maji hayo mengi. Watu kadhaa huonekana ndani ya maji.

Eneo la maafa labda baada ya moto au uharibifu mwingine vikiwa na mabaki ya vibanda vya mabati na mbao. Mtu mmoja anaonekana ameketi katikati akionyesha huzuni au kukata tamaa. Nyuma, kundi la watu limekusanyika likionyesha ukubwa wa tukio hilo na uwezekano wa hasara kubwa.

Kolaji ya picha tatu ndogo zinazoonyesha madhara ya mafuriko. Picha ya kushoto yaonyesha barabara iliyojaa maji ya kahawia na watu wakipitia humo. Picha ya katikati yaashiria mwanamume amekaa juu ya paa la nyumba iliyofunikwa na maji akiashiria msaada. Picha ya kulia yaonyesha mwanamume akitumia kifaa kuelekeza maji au kusafisha eneo lenye mafuriko.

Kundi la watu, wakiwemo wanawake na mwanaume mmoja aliyevaa kanzu ya kijani, wakifanya usafi au kusanya taka katika eneo lenye miti na majengo kwa mbali. Watu wengi wamevalia barakoa usoni, wengine wamebeba mifuko au vitu vingine vinavyotumika kusanya taka.

Aina mbalimbali za jamii za kunde zilizopangwa kwa ustadi kwenye bakuli za mbao na gunia ndogo. Kuna maharage meusi, kunde za kijani, maharage mekundu, jengere ndengu na maharage meupe. Kila bakuli lina kijiko kidogo cha mbao, ikionyesha kuwa ziko tayari kwa kupakuliwa au kuonyeshwa.

Eneo kubwa la ardhi, lililokata miti ,likiwa na masaliao mengi ya miti iliyokatwa na matawi yaliyotawanyika chini. Katikati, kuna shina kubwa la mti lililokatwa, nyuma kuna misitu mingine inayoonekana mbali, lakini eneo la karibu, linaonyesha wazi, athari ya ukataji wa miti.

Mikono ya mtu ikioshwa kwa maji yanayotoka kwenye nomba ndogo. Bomba hilo linaonekana kuunganishwa na chombo kikubwa cha plastiki chenye maji kinachokaa juu ya stendi ya mbao. Muktadha wa picha unaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono.

Rundo kubwa la takataka na taka zilizotawanyika juu ya eneo kubwa. Kuna miti michache iliyokauka au iliyokufa, imesimama kati ya taka hizo, ikionyesha mazingira yaliyoharibiwa. Yaashiria kama dampu kubwa au eneo lililochafuliwa sana.

Soko la mboga na matunda lenye wingi wa bidhaa mbalimbali. Kuna milima ya mboga na matunda yaliyopangwa kwa uangalifu kama vile nyanya, viazi, vitunguu, kabichi, ndimu na bamia. Rangi angavu za bidhaa hizi zinajaza picha zikionyesha uzuri na ushupavu.

Mlango wa chumba ukiwa wazi kidogo ukifichua sehemu ya ndani ya chumba hicho. Ndani kuta zimepakwa rangi za bluu angavu na kuna pipa la taka la njano pia kuna vifaa vya kuchezea vilivyotundikwa ukutani ashiria kama chumba cha mtoto, chumba cha kuchezea au hata baadhi ya vitu vinavyo tumiwa na watoto.

Jengo la ghorofa moja likiwa limepakwa rangi ya kijivu na buluu kwenye paa na milango au madirisha, likitoa hisia ya utulivu. Yaonekana kuwa na ukumbi au baraza ndefu mbele na kuna miti na bustani ndogo karibu, huenda ni jengo la makaazi au ofisi.

Mkasi mkubwa wa chuma uliowekwa juu ya kipande cha kitambaa au karatasi cheupe kinachofanana na pamba, labda pamba la matibabu. Mkasi unaonekana kung'aa na una mikono miwili ya mviringo. Nyuma kuna uso wa blue unaonyesha misitari yenye mwanga.

Kitanda kidogo cha hospitalini kinachojulikana kama kitanda cha watoto wachanga kina muundo wa kisasa la magurudumu kikiwa na sehemu ya kulalia ya uwazi inayoruhusu mtoto kuonekana. Juu yake kuna kifaa kinachoelekea kutoa joto au mwanga ikionyesha matumizi yake katika utunzaji wa watoto wachanga.

Chupa kubwa nyeupe iliyoandikwa. Lebo yaeleza kuwa ni aina ya asilimia arobaini ya formaldehyde na matumizi yake makuu ni kuhifadhi sampuli ya tishu, matumizi ya kimaabara na kwa mifugo. Pia imeelekezwa kuwa ni ya kwa matumizi ya nje pekee na inapaswa kuwekwa mbali na watoto na wanyama wa nje.

Mkondo la mirija ya sampuli ambayo hutumika kukusanyia sampuli za damu. Mirija hii imepangwa vizuri kwenye vibota vyeupe na ina vifuniko vyekundu. Kuna safu kadhaa za mirija hizi zikiwa zimepangwa juu ya nyingine. Nyuma kuna bango au skrini ya maandishi 'Hospitali' ikionyesha mazingira ya matibabu.

Chumba cha daktari wa meno, chenye kiti maalum cha bluu na nyeupe kwa ajili ya wagonjwa. Kuna taa kubwa inayoelekea kuelekea kiti, na skrini ya kompyuta iliyoonyesha picha za X-ray . Vifaa mbalimbali vya meno vimepangwa kando ya kiti cha mgonjwa, pamoja na kiti kidogo chenye magurudumu kwa ajili ya daktari.

Chupa ndogo ya dawa, ambayo yaonekana kuwa chanjo. Nembo iliyo kwenye chupa inasomeka kwa herufi kubwa za manjano. Chini ya jina kuna maelezo mafupi ya matumizi yanayotajwa na pia kuelekeza namna ya kuchanganya na kutumia. Pia lebo inaonyesha kuwa imetengenezwa, chupa ina rangi ya dhahabu juu, inayonekana kuwa na kiwevu ndani.

Kifurushi cha dawa ambacho ni cha rangi nyeupe, na kijani kibichi, kikiwa na maelezo ya bidhaa na jina la mtengenezaji. Chini ya kifurushi, kuna pakiti tatu za vidonge vya kijani kibichi, vilivyomo kwenye malengelenge, zikionyesha wazi idadi ya vidonge vinavyopatikana.

Baadhi ya dawa yaitwayo parasitamoli ikiwa katika kifunganisho chake cha mililita mia moja. Imeandikwa kuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kudunga mishipani na ni dozi moja. Nyuma kuna chupa ya dawa hiyo.

Bidhaa mbili za dawa ,ambapo upande wa kushoto kuna sanduku la nje lenye maelezo ya bidhaa, likionyesha ni dosi moja. Upande wa kulia kuna chupa ya dawa yenyewe ikionyesha lebo yenye maelezo sawa. Hii yaonyesha ni dawa ya kuingizwa mwilini.

Mkono wa mtu mzima ukimpatia mtoto dawa mdomoni. Mtoto anaonekana kufungua kinywa. Dawa hiyo inaonekana kuwa kidonge kidogo cha bluu. Mtoto anaonekana kuwa mdogo na picha yaashiria utunzaji wa matibabu humu nchini.

Chupa mbili za chanjo ambayo ni chanjo didhi ya kifua kikuu. Chupa iliyo mbele imeandikwa chanjo ya BCG na ina maelekezo ya matumizi. Chupa nyingine inaonekana nyuma na imefifia kidogo. Tarehe ya kumalizia matumizi inaonekana kando ya chupa ikiwa ni tarehe saba mwaka wa elfu mbili kumi na tisa.

Mkono ya mtu mzima labda mtaalamu wa afya ikiweka tone ya chanjo kwa mtoto mchanga. Mtoto ame angalia juu na anaonekana akipokea chanjo hiyo kwa utulivu, ya ashiria kampeni ya watoto labda chanjo ya polio au chanjo muhimu kwa afya ya umma.

Mtu mzima, ikiashiria mwanaume, ameinama juu ya kitanda cha hospitali akimwangalia mtoto. Mtoto huyo akiwa amevaa nguo nyeupe na waridi ameketi kitandani. Inaonekana kama mazingira ya hospitalini kando ya mzazi akimwangalia mtoto wake.

Mikono ya mtu mzima ikimpatia mtoto mchanga matone ya dawa au chanjo mdomoni. Mtoto aonekana akitoa ulimi wake nje na amevaa kitambaa cheupe kinywani. Hii yashiria tukio la kimatibabu labda chanjo ya Polio au dawa nyingine muhimu.

Muuguzi amevaa sare ya pinki na barakoa akimhudumia mgonjwa ambaye pia amevaa barakoa. Inaonekana mgonjwa huyo anaweza kuwa amejifungua au anapokea huduma ya afya. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamekaa wakisubiria au wakipokea huduma ikiashiria mazingira ya kliniki au hospitali.

Mikono ya mtu mzima labda daktari au muuguzi ikishikilia mikono ya mtoto mchanga. Mtu huyo anaonekana akitumia kalamu ya bluu au kifaa kidogo cha kuashiria kidole cha mtoto. Hii inaweza kuwa sehemu ya chanjo au utaratibu mwingine wa matibabu kwa watoto wachanga.

Wanawake watatu wakiwa wamekaa chali na kila mmoja akiwa amembeba mtoto mchanga kifuani mwake. Yaashiria kuma wako mazingira ya hospitali au kituo cha afya labda katika wodi ya wazazi au watoto wachanga ambapo wanapumzika baada ya kujifungua.

Mikono ya mtu mzima, ikimshika mtoto mchanga, labda ikimvalisha au kumtunza. Mtoto mchanga amelalia blanketi ya rangi ya pinki, yenye michoro ya mioyo na chupa ya maziwa. Mikono hiyo inaonekana ikifanya kazi kwa uangalifu, kwenye mkono mdogo wa mtoto.

Kundi la watu wakiwemo watoto na watu wazima wakiwa wamekusnyika nje kwenye ardhi yenye udongo au nyasi kidogo mbele ya majengo yanayooekana kuwa ya zamani. Mwanamke mmoja amevaa shati jekundu na rinda nyeusi amesimama mbele ya kundi huku wengine wakiwa wamekaa chini.

Sindano na chupa mbili za dawa au chanjo, moja ikiwa na maandishi. Hii yaashiria maandalizi ya chanjo ya BCG ambayo kwa kawaida hutumika kuzuia kifua kikuu. Ni picha inayoashiria huduma za afya humu nchini.

Kituo cha kunawa mikono kilichotengenezwa kwa urahisi. Juu kuna chombo kikubwa cha buluu cha kuhifadhi maji na chini yake kuna besheni ndogo ya kupokea maji machafu. Kimepachikwa kwenye fremu ya mbao. Chini ya fremu hiyo kuna ndoo mbili, moja ya kijani na nyingine nyeupe iliyoandikwa takataka. Inaashiria kama kituo hiki kinatumika katika eneo la wazi.

Vifaa vya kuteleza kwenye theluji vilivyopangwa kwenye sakafu ya mbao. Kuna bodi nyeupe ya theluji iliyo na viungo vya miguu, buti na kuteleza kwenye chuma, miwani theluji na glavu. Vifaa hivi, vyote vimepangwa vizuri.

Mwanamichezo amelala chini kwenye wimbo wa riadha labda amepata jeraha na daktari au mtaalamu wa tiba au viungo akimchunguza. Daktari aliyevaa shati jeusi na stethoskopu shingoni aonekana akishika mguu wa mwanamichezo huyo. Mwanamichezo huyo amevaa mavazi ya michezo na anaonekana akishikilia kichwa chake akionyesha maumivu.

Mwanariadha akiwa amelala chini kwenye umbo wa riadha anayeonekana kuwa amejeruhiwa au kuchoka sana. Amevaa kaptula fupi nyeusi na fulana nyekundu yenye nambari elfu moja mia nane tisini na moja mgongoni. Yupo kwenye umbo wa riadha wenye mistari nyekundu na mieupe.

Mguu wa binadamu, kuanzia goti hadi kwenye nyayo. Mishipa ya damu yaonekana wazi chini ya ngozi, ikionyesha mzunguko wa damu. Yaweza kuwa picha ya kimatibabu au ya kujifunza kuhusu anatomia ya binadamu.

Msitu au bustani yenye mimea mingi ya kijani kibichi. Matawi na majani yamejaa kote kwenye picha, yakionyesha ukuaji mnene wa mimea. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na rangi tofauti kama vile kijani kibichi na baadhi yakiwa na rangi hafifu, kupendekeza aina mbalimbali za mimea au tofauti za mwanga.

Mmea wenye majani mabichi yaliyongaa ,ukikuwa kwenye ardhi yenye nyasi na mimea mingine .Nyuma ya mmea huu, kuna ua wa mti au fensi na miti mingine kwa mbali. Yaonekana kama bustani au eneo la mashambani yenye mimea mingi.

Mti mdogo wa limau uliopandwa wenye matunda mengi ya kijani kibichi yaliyokomaa. Unazungukwa na ardhi kavu kidogo na mimea mingine midogo. Nyuma kuna miti mikubwa na ua wa mbao yakionyesha mazingira ya shamba au bustani.

Matawi na majani ya miti yenye kupendeza, yakijaza sehemu kubwa ya fremu. Mwangaza wa jua unapita katikati ya majani, ukiunda vivuli na kuangazia baadhi ya sehemu. Rangi ya kijani kibichi inatawala. Ikionyesha mazingira ya asili labda msitu au bustani .

Shamba lenye mumea wa muhigo yenye majani mapana ya kijani na shina nyekundu inayo onekana vizuri nyuma ya mimea ya muhogo kuna nyasi ndefu na vichaka ikiashiria mazingira ya shamba au eneo la kilimo.

Mti mkubwa wenye majani mabichi mengi na matawi yaliyokolea. Anga nyeupe yaonekana nyuma ya mti ikionyesha kuwa labda kuna jua kali au mwanga mkali. Matawi na majani yamejaza sehemu kubwa ikionyesha mti wenye afya na unyevu.

Hapa ni shambani. Kuna mti mfupi wenye majani makonde ya kijani. Nyuma yake kuna vitunguu vilivyopandwa. Kwa umbali, nyumba ya mbao inaonekana. Hii nyumba yaweza kuwa ghala. Kwa umbali, miti mirefu pia inaonekana.